Huduma za matibabu ya meno ni huduma zinazo husiana na utunzaji, matibabu na kinga ya afya ya kinywa na meno. Huduma hizi hutoa msaada na kuzuia na kugundua na kutibu matatizo mbalimbali ya meno, fizi na tishu za kinywa.

Katika mahospitali mitungi ya gesi hupendekezwa ikae nje. Mitungi hii ya gesi hubeba gesi kama oksijeni, ambayo husaidia katika wagonjwa ambao wanashindwa kupumua ili kuwawezesha kupata oksijeni katika mapafu yao. Hospitali nyingi hupendekeza mitungi ya gesi kukaa nje ili kuzuia janga la moto inapotokea.

Maabara ni chumba maalumu ambacho wagonjwa hupeleka sampuli zao za damu ili zikapimwe. Hapo maabara hupatikana watu wachache ambao wanahusika na masuala ya mitambo na mifumo yote yanayohusiana na upimaji wa damu na vimelea tofautitofauti ili kugundua magonjwa yanayohusika na ambayo hayafai.

Dawa za asili huweza kutibu magonjwa mbalimbali, hii dawa hupatikana kwa njia ya mimea na mizizi au pia magamba ya miti, hizi dawa zinaweza zikawa kwa njia ya kimiminika au kwa njia ya kutafunatafuna, hizi dawa zinashauriwa na madaktari wa asili tu.